Kwenye meza iliyo na rangi nyeupe vimo vitabu na daftari ikiwemo tarakilishi mbili za rangi nyeupe zenye muundo wa Dell.

Kwenye jengo hili la kiserikali lililojengwa kwa geti nyeusi na ukuta, kunao wanawake watatu. Wawili wakiwa wanaenda upande wa kushoto, na mmoja aliyevalia mavazi meusi, anapiga simu.

Jengo hili lililo na ghorofa mbili na milango ya rangi ya zambarau liko na corridor zilizowekwa vyuma vyeusi, chini yake kuna ka-bustani kenye miti ya kijani.

Kunavyo vitabu vilivyorundikizwa kwa pamoja. Kwenye jalada ya daftari hizi kunayo maandishi kama yafuatayo, "Ayubu Mashakani", na mchoro wa mtoto akiwa anafukuza mifugo.

Kwenye ukuta huu wa rangi nyeupe kunazo bendera za kenya mbili, vibofu vya rangi tofauti kama samawati, cheupe kimoja na kijani, vikiwa vitatu. Baadhi ya maandishi yaliyoadikwa ni, KSD, Kenya Society for Deaf Children.

Kwenye nyumba hii ya ghorofa mbili inayo mílango ya rangi ya zambarao na korido iliyo na vyuma vyeusi mbele yake chini yake umo mtii wa maua unao pendeza.

Kwenye jalada hili kunaye mtoto aliyenyosha mkono pande mbili. Kiganja kikiwa kimeshikilia kalamu na kuandika kwenye daftari. Baadhi ya maneno yaliyoko ni kama yafuatayo, "Play, Learn and Grow Together".

Kwenye uwanja uliozingirwa na ukuta wa matofali wamo walemavu wawili wakiwa wanacheza mpira wa kandanda na wameshikilia magongo yao mikononi.

Kwenye chumba cha kusomea vipo viti vilivyopangwa kwenye mstari na kando yake zikiwa ni meza zilizobeba tarakilishi. Ubao wa rangi nyeupe unaonekana kubamizwa kwenye ukuta.

Wakimbiaji wawili, mmoja akiwa amevalia sare nyeusi na viatu vyeupe. Chini yake kuna maelezo kama yafuatayo; "Samuel Mushai, right, with his guide Jim Kipchumba, nationality-Kenyan, date of birth-December 26, 1989, sports - para athletics."

Mbele ya bahari yupo mwanamke aliecakia kofia na kuvaa nguo iliyoandikwa Kenya kifuani na kubeba jalada lililoandikwa" PARIS 2024 QUALIFIED" ni mwana michezo.

Kwenye meza ya mbao iliyotandikwa karatasi nyeupe, kuna vitabu na mafile . Baadhi ya maandishi yanayoonekana ni kama yafuatayo, "Longhorn Computer Science Learners Book Grade Seven."

Karatasi hii iliyobandikwa kwenye ukuta iko na baadhi ya maandishi kama yafuatayo, "Waste management in school and our neighborhoods. Reduce. Re-use. Recycle. Where does waste come from."

Mkimbiaji akiwa ameshikwa mkono na kiuno kwa jina la, Kimani, ni mkenya na ameziba macho yake kwa kitambaa cheusi. Nyuma yake ni wazungu.

Mbele ya jengo lililojengwa kwa matofali. Kunayo pikipiki iliyoegeshwa. Juu ya nyumba hii yapo maandishi kama yafuatayo, Miche Bora Nursery and Primary School.

Kwenye jumba kubwa lenye ghorofa mbili, kuna miti ya kijani na kibao kilichoandikwa mahandishi yafuatayo, "Visitors Please Pass Through The Office."

Kwenye kitabu kilichofunguliwa, pande mbili zimo michoro za picha. Ambapo familia inafanya mankuli na watoto wao na wazazi. Ingineo ikiwa ni mtu anayetandika kitanda.